Rais wa Kenya Daktari William Samoei Ruto akiwa na Martha Koome ambaye ni mkubwa wa kotini wa Kenya. Hii ni baada ya kushika kitabu hiki ambacho labda limeandikwa masheria za Kenya.

Aliyekuwa rais Uhuru Muigai Kenyata akiwa amesimama hapa na watu watatu ambao wamevaa nguo nyekundu, wanaonekana kwamba ni jaji mkuu wa Kenya, wanaongea ili waweze kujua masharti ambazo zinafwatwa katika sheria ya Kenya.

Watu wengi ambao wako kwenye chumba hili la huduma wanaonekana kwamba kila mtu ameketi chini huku akingoja ifike saa yake aende ahudumiwe na watu wanaowasaidia ili waweze kupata huduma ipasavyo.

Watu ambao wako hapa wengine wakiwa wamevaa barakoa kwenye pua zao ili wasiambukisane maradhi. Wanamshughulikia mwanadada huyu ili aweze kupata kitambulisho chake cha Kenya.

Watu ambao wamevaa barakoa kwenye pua zao wanaonekana kwamba wanajikinga kutokana na ugonjwa ule ambao inaweza kuambukizana kutoka kwenye hewa huku wakiwa wanaongeleshana.

Imeandikwa Jubilee Mbele Pamoja, hii ilikuwa chama ambalo aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mwongozi wao. Aliunda chama ili walete watu pamoja katika nchi hii ya Kenya.

Wachezaji ambao wanaonekana kuwa na furaha sana. Hii ni baada ya kuibuka kuwa washindi. Wameinua tuzo lao juu kuonyesha watu kwamba wameibuka kuwa washindi, wanaonyesha watu tena kwamba wako na talanta.

Wananchi hawa wanaonekana kwamba ni wakenya kwa sababu wameinua mikono yao juu uku wameshika bendera la Kenya. Hii ni ishara kwamba wanapenda nchi yao. Wanaonekana kuwa na furaha tena sana, hii ni baada ya kuibuka kuwa washindi.

Rais wa Kenya daktari William Samoei Ruto akiwa akiketi chini huku kuna vitu anaandika kwenye kitabu, akiwa na mkewe Rachael Ruto, watu wamesimama ili kuwapa heshima yake kwa rais.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta, akiwa na aliyekuwa jaji mkuu wa kotini la Kenya David Maraga, na wanaonekana kuongeleshana kwa sababu, walikuwa wanapanga mikakati ambazo watatumia ili nchi yetu ya Kenya ieze kuendelea kwa amani bila ata ufisadi wowote.

Wachezaji ambao wanashindania mpira mmoja ni wa timu tofauti tofauti huku mashabiki wakiwa huko juu wanashabikia timu zao wakiwa na matumaini kwamba wataibuka kuwa washindi ili waweze kupata tuzo lao wanaoshindania.

Wachezaji ambao ni wasichana wanacheza mpira wa kuhika kwa mkono, ili waweze kushindana na timu zingne, waweze kujua kama nani ni ameebuka kuwa mshindi ili aweze kupewa tuzo.

Naibu wa rais Professor Kithure Kindiki akiwa hapa na watu wengine. Wanaonekana kuwa na furaha sana, baada ya kutoka ofisi hii kwamba wameongea maneno mingi, huku mlinda usalama hapa amesimama kuhakikisha kwamba usalama unadunisha hapa.

Watu wengi ambao wameketi chini kwenye chumba hili la huduma. Wanaonekana kwamba wako na utulivu mwingi sana hii ni baada ya kungoja mwenzao ahudumiwe ,wanapanga laini ili utaratibu uweze kufuatwa.

Wachezaji hawa ambao wanashangilia timu zao. Hawa ni kipande ambacho, wametolewa kwa mchezo ili wengine bado wacheze. Huku wanashabikia tena timu zao wakiwa na matumaini kwamba wataibuka kuwa washindi.

Watu wengi ambao wamekaa kwenye hema hili ili waweze kupata huduma . Kuna mali ambazo watu wanakuja kutafuta vitambulisho vyao huku kuna watu ambao wanakuja kutafuta pesa ambazo ni za helb huku wengine wakiwasaidia hawa watu.

Wachezaji ambao ni wasichana wanacheza mpira wa kurushiana na kushika kwa mkono. Kila mtu akona nia ya kuibuka kua mshindi ili aweze kupewa tuzo na watu huku mashabiki wanaonekana huku kando wanashabikia timu zao.

Watu wengi ambao wengine wamekaa chini huku wakiwa wamevaa barakoa kwenye mapua zao ili wasiweze kuambukizana ugonjwa inayoletwa na hewa huku wengine hapa wamepanga laini ili kila mtu aweze kupata huduma yake bila vurugu yoyote.

Wachezaji ambao wanacheza mpira wa soka wanashindania waibuke kuwa washindi huku mashabiki wakiwa huku kando wanashangilia sana. Wanaonekana kwamba wameinua mikono yao juu. Hii inaishara kwamba wanashabikia timu zao.

Aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akiwa anaongea kwa kipaza sauti akiwa na mkewe mama Ngina Kenyatta, anaonekana kwamba anaongea kwenye kipaza sauti akiongelesha wananchi hii ni baada ya kuapishwa kuwa rais wa Kenya.

Watu watatu ambao wamesimama huku, kwenye katikati yao ni mkuu wa kortini la Kenya, Martha Koome, akiwa ameshika Biblia kwenye mkono wake wa kulia huku akiwaongelesha watu kwamba atafanya kazi yake vizuri.

Watu wengi ambao wameketi chini, wanaonekana kuwa na furaha tena sana huku mmoja akiwa amevaa jezi la Kenya. Wanaonekana kushambikia timu la Kenya labda ambao wanaendelea kucheza.

Watu wengi ambao wamepanga laini ili waweze kuhudumiwa na mtu huyu ambaye ameketi chini huku akiwa kwenye meza akiandika vitu vya watu hawa, wanaonekana kushika vijikaratasi ambazo ziko na majina yao.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akiwa ameketi chini huku ameshikwa kwenye mikono yao mitambo ambazo ni za teknolijia huku kamera imemnasa uso wake ili waweze kuchukua picha lake.

Wachezaji hawa wanaonekana kwamba wamemaliza kucheza. Wanaonekana kuwa wenye furaha sana labda wameibuka kuwa washindi. Hii ni maana kwamba wataelekea kueda kupewa tuzo lao.

Watu hawa ambao wamevaa jezi ambazo zinafanana wameinua mikono yao juu, wana ishara kwamba wakona furaha sana labda ni baada ya maendeleo yao kuibuka na kufanya kazi kwa nguvu na kwa pamoja.

Aliyekuwa rais wa nchi ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta akiwa na mama mmoja. Wanaonekana kuwa na furaha sana labda baada ya kuendeleza maendeleo yao na wakapata na kuibuka kuwa ni washindi.

Chumba kubwa la huduma ambapo watu wanaofanya kazi kwa huduma huku ndani wametoka nje, anaonekana kwamba wamepanga laini moja ambalo ni imeenda kwa urefu. Wanapigwa picha ili waweze kuonekana kwamba wanafanya kazi.

Wanadada hawa wanaoangalia mapicha zao kwenye tarakilishi baada ya kupigwa picha ili waweze kutoa mbazo zinawekwa kwenye vitambulisho vyao na tena wanaendeleza na maendeleo.

Wananchi ambao wameketi chini huku wakiwa na vijikaratasi kwa mikononi wanangoja kupewa huduma yao. Wanapanga laini ili utaratibu ufuatwe. Kuna mlinzi pia ambaye ako hapa analinda usalama, anahakikisha kwamba watu wanafuata masharti.

Mwanariadha huyu ambaye anakimbia ssana huku akiwa ameruka juu sana kuna watu hapo chini ambao wanamuangalia na kupima kiasi gani ameruka huku kando kuna mashabiki wanao mshabikia mwanariadha huyu.

Watu wengi ambao wamesimama hapa huku wameweka bendera yao juu ambazo imeandikwa Bandari Fans. Hii inamaanisha kwamba kuna timu yao ambao wanaendelea kucheza . Wataamani kwamba waibuke kuwa washindi ili waweze kupata tuzo .

Uwanja kubwa la Kasarani ambapo watu ni wengi sana wanashagilia wanaridha, ambao wanashindana huku wakiwa wamekimbia kwa mita mingi sana, kila mtu anatarajia ataibuka kuwa mshindi ili aweze kupewa tuzo.

Chumba cha huduma ambapo kuna watu wanatoka ndani ya nyumba hili ,wanaonekana kuwa na furaha tena baada ya kupata huduma yao. Kuna mlinzi ambaye analinda usalama hapa kuhakikisha kwamba watu wanafuata sheria kwa utaratibu.

Wachezaji ambao wanacheza mpira wa soka huku wengine wamevaa jezi ya kijani wengine wakiwa wamevaa jezi ya nyeupe wanacheza mpira kushindania huku mmoja akitarajia kuvuka kuwa mshindi huku washabiki ambao ni wengi sana wako kando huku wakishangilia timu zao.

Wachezaji ambao wanacheza mpira wa kurushiana kwa mikono wanaonekana kwamba wanashindania kila mmoja akiwa anataka kuimbuka kuwa mshindi huku wanashambiki wakiwa uko juu wanashambikia na kushangilia timu zao.

Rais wa kenya daktari William Samoei Ruto akiwasalamia hawa watu wenye nguo nyekundu ina ishara kwamba rais ruto anawapenda hawa watu wengi tena baada ya kutoa masharti kwenye kortini.

Wachezaji hawa ambao wamesimama, wanangoja mpira ianze ili waweze kucheza. Wanajiongelesha jinsi watafanya, ili waweze kuibuka kuwa washindi, huku mashabiki huku kando, wakiangalia na kutarajia kwamba timu zao zitaibuka kuwa washindi.

Jaji mkuu wa kortini wa Kenya Martha Koome akiwa ameshika bibilia kwenye mikono yake ya kulia, anaongelesha watu kwamba akiapishwa atafanya kazi yake bila ufisadi wowote.

Wanariadha hawa wanaonekana wanacheza ule mchezo wa kushindana kwa kuruka. Mtu anaweza kuruka ili aonekane ni nani ameruka mbali sana. Kila mtu akiwa na matarajio kwamba ataibuka kuwa mshindi.

Wachezaji ambao wako kwenye uwanja, wanaonekana kwamba wanafanya mazoezi ,kwa sababu wanagonja ili waende washindane na timu zingine .Wako na tumaini kwamba wataibuka kuwa washindi na baadae wataweza kupewa tuzo.

Wachezaji ambao wanashindana hapa kwa ule mpira wa kurushiana kutumia mikono uku mashambiki wako kando. Kila mtu anatarajia kwamba timu yake inaibuka kuwa mshindi kwa sababu kwa baadaye watapewa tuzo.

Watu hawa ambao wengine wameketi chini uku mmoja wao ambaye amevaa suti, anawaongelesha hawa watu. Naona kwamba akona uso ya furaha, hii labda ni baada ya kuona kwamba wafanyikazi hawa wanafanya kazi vizuri.

Jumba kubwa ambalo limejengewa huku watu wawili wako ndani hapa wanaangalia tarakilishi ili waweze kuhudumia wananchi wao wakija hapa kutafuta huduma waweze kupata kwa namna fulani.

Uwanja ambapo kuna wachezaji ambao wanacheza mpira wa soka, kila mtu na timu yake akitarajia kwamba ataibuka kuwa mshindi huku tena kuna shabiki mmoja ambaye ako kando huku anashabikia timu lake.

Wachezaji ambao wako kwenye uwanja wanacheza mpira wa soka, huku wanakimbia kufwata ule mpira, wanatarajia kuebuka kuwa washindi, baada ya timu yao kuebuka na kucheza kwa nguvu sana.

Mikono ambazo zimesalimiana, hii ina ishara kwamba imeandikwa kwamba tuko pamoja, hii inamaanisha kwamba watu wanafaa wafanye kazi wakiwa pamoja kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu.

Mkubwa wa kortini la Kenya Martha Koome akiwa ameshikilia bibilia kwa mkono yake ya kulia anaapa kwamba atafanya kazi yake bila ufisadi wake ule wowote unaoweza kutokea.

Watu wengi ambao wamepanga laini ,huku wengine wakiwa wameketi chini Kwa matarajio ya kupata huduma yao ,Kuna tena walinda usalama ambao wanahakikisha kwamba watu wamefuata sheria.

Watu wengi ambao wamesimama huku wamevaa kofia ambazo zinafanana kuna muonekano kwamba Kalonzo Musyoka ambaye yeye anaongelesha watu. Hii ni ambazo watu ambao wako upinzani na serekali ya nchi ya kenya.

Chumba cha huduma ambapo kuna mwanamke mmoja ambaye ako ndani anamhudumia mwananchi mwenzake. Hapa imeandikwa kwamba kuendeleza kwa huduma bora, hii inamaanisha kwamba kila mwananchi anafaa apate huduma bora.

Rais wa kenya daktari William Samoei Ruto akiwa amesimama na jaji mkuu wa kotini la kenya, Martha Koome, kunaonekana wako na furaha sana, labda ni kuapishwa kwa rais huyu. Kuna watu wengi huku kando wanashangilia tena, mwonekano wa rais kwamba yeye ni kiongozi wa nchi yetu ya kenya.

Martha Koome ambaye ni kiongozi wa kotini la Kenya anaonekana kutumia kipaza sauti ili kuwaongelesha wananchi. Pia kuwaambia jinsi masharti inafuatwa na yule ambaye atavunja sheria akue kwa mikononi mwa serikali.

Mwanadada huyu ambaye ameinua nguo ambazo imeandikwa Bandari FC, hii inamaanisha kwamba ako timu ya Bandari. Anaonekana kwamba ako na furaha sana baada ya kuibuka kuwa mshindi na akapewa tuzo.

Watu wengi ambao wameketi chini hapa wanaonekana kwamba wako kwenye chumba hili la huduma wanapanga laini ili kusikuwe na mgogoro wowote huku mlinzi hapa ambaye ako na bunduki anahakikisha kwamba kuna ulinzi hapa na watu wanafuata masharti.

Wachezaji hawa ambao wako kwenye uwanja wanaonekana kuwa na furaha sana labda wameibuka kuwa washindi. Mashambiki huku kando wakiwa wameketi chini kugonja na kuangalia vile hawa wachezaji watacheza mpira wao hadi wamalize.

Jumba kubwa ambapo ni huduma. Kuna viti mingi ambazo watu wanaketi uku wakigonja wenzao wapate huduma ili wafuate kwa laini ili mfurungo usitokee ama mgogoro usitokee kila wakati.

Watu wengi ambao wanasherekea ushindi wao. Walikuwa wanacheza wakaepuka kuwa washindi. Wengine wao wameinua mkono juu kuonyesha ishara ya kuwa wameibuka kuwa washindi na wanaelekea kupata tuzo lao.

Rais wa kenya daktari Wlliam Samoi Ruto akiwa na Martha Koome ambaye ni mkuu wa koti ya kenya, wakiwa wameshika kibabu ambacho ni jekundu. Hii ni ishara kwamba kuna masharti ambazo zimeandikwa kwenye kitabu hiki.

Wanariadha wa Kenya ambao wamemaliza kukimbia huku wakisherehekea ushindi wao kwa sababu labda wameibuka kupewa tuzo yao baada ya kuepuka kuwa washindi kwa nchi yetu ya Kenya.